Hapa kuna watu kadhaa, Watu nane kwa ujumla. Watu wawili wamekalia kwenye magurudumu manne wakishikilia bendera wote. Wanaume wamevalia kofia wanadada hawajavalia kofia ila wamevalia shanga kwenye kichwa. Wote wamevalia viatu ambazo zinafanana watu hao wanaume wamevalia shati za rangi ya.

Hili nyumba, chini unaweza kuona maua, ambayo yamekatwa, kuna uwanja, jumba hili, lina vyuma kadhaa kadhaa, kiesode unaeza kuona mimea.

Hii ni tarakilishi ambapo juu yake unaweza kuona chombo kinacho kaa mikrofoni ama kamera. Unaeza kuona bango ambalo limeandikwa NC 11. Kuna disha ambavyo imepakwa rangi ya kijani kibichi na kwenye meza unaweza kuona karatasi.

Kuna kita ya chuo cha chekechea ambayo imeandikwa Juniour English 2 ni kitabu ya rangi jeupe na iko na maua ya rangi ya kibichi. Kwenye usulu unaweza kuwa na kitabu na rangi ya jeupe.

Hapa kuna karatasi za rangi tofauti tofauti ambapo zimewekwa kwenye karatasi moja. Sasa kuangalia bango la rangi jeupe. Pia kuna mabango za rangi ya nyeusi.

Hapa kuna nyumba ya tofali na kuna langi la rangi nyekundu. Kuna chuma moja na maua. Kwenye lango upande wa juu kwenye kioo kuna vitu vinakaa miti.

Hili ni bango ambalo limeandikwa kutoka a hadi z . Limeandikwa Be happy . Ni la rangi ya jeupe na pia rangi ya nyekundu na pia rangi ya njano. Kwenye juu yake unaweza kuona bango lingine ambalo lina mapicha.

Kuna tarakilishi mbili. Kwenye meza unaweza kuona vitabu kadhaa. Unaweza kuona vitambaa. Unaweza kuona dirisha ambayo imepakwa rangi ya kijani kibichi.

Hapa kuna mwanadada mmoja ambaye ameekelea mikono kando, ako kwenye meli anajaribu kusonga, maji haya ni mengi, na kwenye usuli unaweza kuangalia mimea.

Hii ni chumba ambalo limetengewa gesi. Kuna gesi mbili na chombo cha kuzima moto, tunaweza kuona dirisha ambalo limepakwa rangi ya kijani kibichi nyumba hii imetengenezewa na tofali.

Kuna picha inaonyesha sehemu ya ukuta na sakafuni na pia Kuna kitu kirefu kilichi simama wima ukatani.

Hapa unaeza kuangalia uwanja, ambao unaonekana kuwa kavu, kuna nyasi, kuna mti mkubwa, kando na hayo unaweza kuangalia mahala ambapo watoto wanachezea.

Hapa kuna watu wawili wakimbiaji hasa wa timu ya Kenya. Uwanjani imeandikwa Koech. Kuba sura imeweza kuangalia mechi, bango kubwa. Hapa imeandikwa Nancy Chelagat Koech wa Kenya.

Kuna nyumba. Na kabla hatujaona nyumba, kuna bomba ambayo imepita katikati ya uwanja na kuna dirisha iliyopakwa rangi ya kijani. Kuna taa. Na kwenye mazingira unaeza kuona miti na maua na pia kuna mti wa stima.

Hii ni ofisi. Kuna vitabu kadhaa ambayo imeandikwa, Long Horn Computer Science, Learner's Book . Ina picha ambayo kuna mtu ambaye amevaa glavu. Tunaweza kuangalia faili kadhaa. Pia kuna kitu.

Darasa unaweza kuangalia viti ambavyo havijakaliwa ,mbele unaweza kuangalia tarakilishi na dirisha ya rangi ya kijani kibichi. Chini kuna vigae ama kwa jina ya kimombo tiles

Humu mna mti tena unaweza kuona mahali watoto wanachezeanga unaeza kuangalia nyao za stima. Mtaa huu umeekwa ukuta pia kuna maua ambayo imekatwa kwenye line .

Hii ni jumba amablo lina bango ambalo linaonekana kuwa na meli na samaki. Pia lina michoro ya ndovu na twiga na bata kuashiria hili ni jumba na ni shule ya watoto. Kuna maua ambayo imekatwa kwa utaratibu na kuna miti.

Tunaweza kuangalia lango na mashine ambayo iko na magurudumu. Juu ya mashine hii tunaweza kuangalia kitabu na karatasi. Na kwa ofisi hii unaweza kuangalia viti na tarakilishi.

Hapa unaeza kuangalia uwanja mmoja. Unaweza kuangalia huu bango wa High School Office na imeekwa direction . Unaeza kuangalia mimea kama maua na miti.

Hawa ni wachezaji walemavu, wote wamejishikilia kwenye vyuma vya kujishikilia. Kuna mipira miwili, huu ni uwanja ambao umezungukwa kuna majumba na kuna miti.

Hii ni chumba ambayo kuna rula ambayo kipimo cha mia moja inaonekana, na kuna kifaa ambayo inaonekana kuwa kitabu.

Haya ni viti ya darasa na hayajakaliwa. Viti hivi vina meza. Nyumba hii ni kubwa na pia.

Hapa kuna mwadada mmoja ambaye ameivalia shati la Kenya. Shati hilo ni la rangi ya jeupe jekundu, ako kwenye meli ya ribo.

hili ni ofisi ambapo unaweza kuangaliakuna kiti kimoja

Hapa kuna mlemavu ambaye anajaribu kurusha mkuki ambaye amekalia kiti cha magurudumu. Kwenye usuli unaweza kuangalia vijana wawili. Unaweza kuona goli na nyasi.

Kuna katuni tisa, na chini yake tunaweza kuona play learn and grow together , chini yake tunaweza kuona mtoto ambaye ameweka mkono juu wakulia na mwingine kushoto, na kwenye maandishi imeandikwa left na right , na chini kabisa tunaweza kuona kitabu ambaye havijaandikwa.

Hii ni bango ambayo imeandikwa "in our school". "We obey the rules, we work as a team, we respect each other, we chase our dreams, we do healthy competitions, we follow instructions, we obey teachers, we keep time, we say little things with please, thank you, I'm sorry, forgive me, God bless you, we never give up, we are family" ambayo iko kwenye ukuta ambayo ni ya tofali.

Huu ni uwanja wa watoto kuchezea. Unaweza kuangalia nyaya ya stima. Pia kuna miti, kuna jumba na kuna mimea mingineyo. Pia unaweza kuona udongo.

Hapa kuna mtu mmoja ambaye amekaa kwenye magurudumu manne. Ana vitabu kadhaa. Ana saa na ana tishati ya rangi ya kijivu.

Kuna kitabu nyota ya kiswahili kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili, chini yake kuna mchoro wa farasi na waendeshaji wawili, kimeandikwa kimeidhinishwa na KICD.

Hii ni bango ambayo imeandikwa, When you enter this room learning is fun and cooperation is expected, our positive attitude and mutual respect are part of everything we do and say.

hii ni darasa ambapo unawezakuona viti na dawati, dawati moja unawezakuwanayo kuna kitabu za tamdhilia unaweza kuona mbango ambayo zimeandikwa ppy.

Hapa kuna mkimbiaji mmoja ambaye anakimbia. Jina lake ni Wesley Kimeli Sang. Kwenye uzuri unaweza kuona manyumba yenye mabati ya rangi ya nyekundu. Pia unaweza kuona miti ya rangi ya kibichi.

Hii ni darasa. Mtu anaweza kuona kwenye ukuta umeandikwa maandishi. Ukiweza ukiangalia vizuri hakuna mtu na unaweza kuona ndoo ya takataka. Kando na hayo unaweza kuona ufagio na nyumba hii ni ya rangi ya kijani kibichi.

Hapa kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa shati nyekundu na suruali nyeusi. Anajaribu kufanya mazoezi. Kando unaweza kuangalia kiti cha rangi ya nyeusi.

Huu ni ukuta wa rangi ya jeupe pakuandikia, kuna rula moja ambayo ina vipimo, hii ilikua ni tarehe ya Ijumaa February mwaka ishirini na tano.

Hapa unaweza kuona karatasi ambayo ina jumla ya picha sita. Picha ya kwanza unaweza kuona watu wawili. Na pia picha ya pili unaweza kuona imeandikwa water , watu wawili ambao wanamwaga maji. Picha ya tatu ambayo imeandikwa shelter , unaweza kuona nyumba kadogo ambayo ina watoto. Picha ambayo imeandikwa cloth ...

Hii ni nyumba ya ghorofa . Kuna mmea moja hapa na kuna vigae vya rangi ya nyeupe na pia kahawia . Kuna mlango na dirisha.

Hii ni gorofa ya vyumba vitatu. Naweza kuona maua ya rangi ya kibichi, japo lina rangi nyeupe, naweza kuona bango ambalo limeandikwa visitors please pass through the office .

Hii ni darasa ambayo ina viti vya plastiki na katikati ya viti hivi unaweza kuviona meza, kwenye usuli unaweza kuwa nayo, mlango na hakuna mtu kumaannisha imepigwa wakati hakuna darasa.

Hii ni kitabu ya chekechea ,ambae imefungiliwa katika ukurasa wa mia moja sabini, kwenye kitabu hii unaweza kuona wazee wawili, na vijana wawili .Mzee amevaa sweater na kijana shati ya njano.

Kuna mwanabondia mmoja mlemavu ambaye amevaa glavu ,ameshikiliwa begi kugonga. Kuna meza kando ,kuna kuta rangi ya jeupe.

Huu ni uwanja wa nyumba za kuangalia maua, ambayo imefika vizuri, unaeza kuangalia mti mmoja wa bendera, unaweza kuangalia nyumba ambavyo unaangalia vitu kama viti na ndoo. Unaweza kuangalia miti.

Hii ni darasa ambapo unaweza kuangalia karatasi juu ya dawati, madawati haya hayajakaliwa, mbele unaweza kuangalia meza ya mwalimu na kiti moja ya rangi ya nyeupe, kwenye darasa hili unaweza kuangalia bango moja.

Hii ni mlango ambayo imeandikwa Chemistry lab Biology lab . Lango hii ni ya rangi ya kahawia . Kuna bango ndogo ambayo imeraruliwa . Lango hili.